Dawa ya mifugo iliyofungwa vizuri kwenye chupa lenye rangi ya zambarau, ina picha ya mbwa mwenye rangi nyeupe. Hutumika kutibu magonjwa mbalimbali ya wanyama.

Duka lenye mwanga wa kutosha, lenye dawa za mifugo kama; ng'ombe, kuku, mbwa, zilizofungwa na kuhifadhiwa kwenye vifungashio, zimepangiliwa vizuri kwenye shelfu na zinavutia wateja.

Dawa ya kuku aina ya broila iliyofungwa vizuri katika kifungashio maalumu, inayotumika katika ukuzaji wa mifugo.

Mifuko yenye rangi nyeupe na maandishi ya kijani na njano ya Baraka ambayo imewekwa mbolea na kufungwa vizuri kwa kilo hamsini, imepangwa kwa kuvutia wateja.

Duka kubwa lenye mwanga wa kutosha, lina meza yenye bidhaa juu, lina mpangilio mzuri wa dawa za mifugo zilizofungwa vizuri na zinavutia wateja, ndani kuna muuzaji.

Dawa ya kutibu magonjwa mbalimbali ya wanyama kama kuku, ng'ombe, mbuzi; ambayo imefungwa vizuri kwenye kifungashio maalumu, na inavutia wateja.

Dawa za wanyama za kutibu magonjwa mabalimbali zimefungwa vizuri kwenye vifungashio maalumu, mfano chupa na nyingine kwenye boksi na kupangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja.

Duka lenye mwanga wa kutosha la kuuza dawa za mifugo zilizofungwa vizuri na kupangiliwa kwenye shelfu na zinavutia wateja, chini kuna mbolea iliyofungwa kwenye viroba vyeupe, kuna mwanaume mmoja amesimama amevaa kofia nyeupe ameshika meza.

Dawa za mifugo kama; ng'ombe, mbuzi, ngamia, kondoo, zimefungwa vizuri kwenye vifungashio maalumu na kupangiliwa vizuri, kwa ajili ya kuvutia wateja.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha, ndani kuna watu wengi waliokaa na wengine wamesimama, wanahusika na uuzaji wa dawa za mifugo zilizopangiliwa vizuri kwenye shelfu na zinavutia wateja.

Mwanaume mmoja amesimama, amevaa koti lenye rangi nyeusi, ameshika mbolea. Pembeni kuna mapipa yaliyokatwa, yaliyozungukwa na banda lililotengenezwa kwa mbao na limeezekwa kwa bati.

Dawa ya Ng'ombe inayotumika kuua wadudu hatari kama Kupe, imefungwa vizuri kwenye chupa yenye rangi nyeupe na maandishi yenye rangi nyeusi hutumika kutibu magonjwa mbalimbali.

Duka lenye mwanga wa kutosha la kuuza dawa za mifugo zilizofungwa vizuri na kupangiliwa kwenye shelfu na zinavutia wateja. Kuna wanaume wawili wamekaa kuna meza.

Chumba chenye mwanga wa kutosha, kinachouza dawa za wanyama kwa ajili ya matibabu, pamoja na mbolea kwa ajili ya kilimo, zilizofungwa vizuri kwenye vifungashio maalumu.

Dawa za kutibu magonjwa mbalimbali ya mifugo kama: ng'ombe, mbuzi; zilizofungwa vizuri kwenye vifungashio maalumu na kupangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja.

Mbolea inayotumika kwenye kilimo imefungwa vizuri kwenye kifungashio chenye rangi nyeupe, Ina maandishi ya kijani pamoja na bluu imepangiliwa vizuri na inavutia wateja.

Watu wakiwa kwenye chumba maalumu chenye mwanga wa kutosha wamevaa kofia ngumu, kina mitambo inayohusika kwenye ufugaji wa vifungashio vyenye mbolea.

Dawa za mifugo kama ng’ombe, zimefungwa vizuri kwenye vifungashio maalumu, na nyingine zimefungwa kwenye chupa na kupangwa kwa kuvutia wateja. Hutumika kwa kutibu magonjwa mbalimbali yanayowapata mifugo.

Shamba lenye miche ya miti ya mikahawa, ambayo tayari imetoa matunda. Yapo yaliyoiva na mengine bado, tayari kwa kuvunwa na kufanya biashara.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa cha zao la nyanya zililokomaa na kuiva, tayari kwa kuvunwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kufanya biashara.

Wakulima wakiwa shambani wanavuna zao la karoti nakupakia kwenye vifungashio vyenye rangi nyeupe tayari kwa kufanya biashara.

Pilipili hoho nyingi zimevunwa na kupangwa vizuri kwenye matenga, kwaajili ya kufanya biashara huku mimea ikiwa imelimwa na kustawi vizuri kwa kilimo cha matuta, kilichowekwa ndani ya hema ili kuzuia wadudu waharibifu.

Mazao mbalimbali yamepandwa shambani, yamewekewa miti inayoyaongoza kwenye ukuaji, yametoa matunda tayari kuvunwa ili kufanya biashara.

Zao la biashara la vitunguu limepandwa katika shamba kubwa kwa mstari na limestawi vizuri. Chini kumepitishwa bomba zenye maji zinazotumika katika umwagiliaji.

Viazi mviringo vingi vimevunwa kutoka shambani na kupakiwa kwenye magunia yenye rangi nyeupe, na kushona vizuri kwaajili ya kupeleka sokoni kufanya biashara.

Wakulima wamevuna karoti nyingi kwenye shamba, na kuzipakia kwenye kifungashio chenye rangi nyeupe, kwa ajili ya kuzipeleka sokoni kufanya biashara. Pembeni, kuna dishi lenye maji, yaliyokuwa yanatumika kuoshea kuna miti mingi pembeni.

Maparachichi mengi, yamevunwa kutoka shambani na kupangwa kwenye matrei yenye rangi ya bluu kwa ajili ya biashara. Kuna wanawake na wanaume wamesimama. Eneo hilo limezungukwa na mimea mbalimbali.

Wakulima wengi wamevuna zao la pilipili hoho shambani na kulipakia kwenye vikapu ili wapeleke sokoni kwaajili ya kufanya biashara.

Kilimo cha kisasa cha zao la biashara la migomba iliyostawi vizuri shambani, lakini pia kuna mimea mengine pamoja na miti.

Mwanamke mmoja akiwa kwenye shamba ameshika beseni, akiwa anavuna kahawa zilizokomaa tayari kwa kufanya biashara.

Viazi mviringo vimevunwa katika shamba kubwa, kwa ajili ya kufanya biashara. Eneo hilo limezungukwa na miti mingi.

Wakulima wengi wapo shambani, wakiwa wanavuna zao la mahindi, na kuyakusanya sehemu moja, kwa ajili ya kuyauza ili wapate kipato.

kilimo cha teknolojia ya kisasa cha mazao, yaliyopandwa kwa mstari chini yake kuna bomba zilizokuwa zikitumika kwa umwagiliaji .kuna mkulima ambae amevuna nyanya nyingi zilizokomaa kwa ajili ya kufanya biashara.

Mwanamume mmoja amesimama akiwa ameshika zao la kabichi lililovunwa shambani na kurundikwa sehemu moja, kwa ajili ya kupeleka sokoni kufanya biashara. Kuna majani pembeni.

Wakulima wengi wamevuna na kukusanya pamoja, kwenye turubai na kuanza kuchambua kahawa, zilizokomaa kwa ajili ya kufanya biashara. Kuna magunia makubwa, yanayotumika kuhifadhia zao hilo.

Wakulima wengi wamevuna mazao mbalimbali kutoka shambani aina ya ndizi, wakiwa wanayapanga vizuri kwenye matrei yenye rangi ya njano na bluu na kijani, kwa ajili ya kufanya biashara.

Wakulima wengi wapo shambani, wakiwa wameshika madishi, wakiwa wanavuna zao la nyanya zilizokomaa, kwa ajili ya kufanya biashara.

Kilimo cha teknolojia la kisasa cha zao la nyanya, lililopandwa na kustawi vizuri, limewekewa miti na kufungwa kamba ili lisidondoke. Limetoa nyanya nyingi ambazo bado hazijakomaa kwa ajili ya kufanya biashara.

Kilimo cha teknologia ya kisasa cha matuta, ambapo zao la vitunguu limevunwa tayari kupelekwa sokoni kwa ajili ya biashara. Kuna bomba ndefu nyeusi zenye maji zinazotumika katika umwagiliaji.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa cha zao la nyanya lililopandwa na kustawi vizuri kwa ajili ya biashara, chini kuna bomba zilizolazwa zenye maji kwa ajili ya umwagiliaji, kuna watu wawili wakiwa wanakagua zao hilo.

Wakulima wengi wamevuna zao la vitunguu na kulikusanya pamoja, jingine likiwa limeshapakiwa kwenye viroba na tayari kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuza na kufanya biashara, eneo hilo limezingukwa na miti pamoja na milima yenye maumbo tofautitofauti.

Mkulima akiwa amevuna zao la nanasi zilizokomaa, na kuzipanga vizuri kwa ajili ya kuvutia wateja, tayari kwa kufanya biashara. Kuna watu wengi pia wakiwa sokoni wakihitaji huduma mbalimbali.

Mkulima akiwa kwenye shamba lenye miche mingi ya kahawa, amevaa fulana yenye rangi ya njano na suruali nyeusi, yupo anavuna kahawa zilizokomaa, tayari kwa kuuzwa kwa ajili ya kufanya biashara.

Mwanaume mmoja mwenye upara, akiwa amevaa fulana pamoja na saa mkononi, akiwa kwenye shamba la kahawa anavuna zilizokomaa kwa ajili ya kufanya biashara.

Mkulima akiwa kwenye shamba la nyanya. Amevaa mabuti, jinzi na fulana nyeusi; akiwa ameshika nyanya kuona kama imekomaa kwa ajili ya biashara.

Nyanya nyingi zimevunwa kutoka shambani na wakulima, na wengine wakiendelea kuvuna, zimepangwa vizuri kwenye matrei yenye rangi nyeusi kwa ajili ya kufanya biashara, zimewekwa pembezoni mwa barabara ya vumbi.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa cha zao la nyanya lililopandwa kwa mstari na limestawi, limetoa tunda ambalo limekomaa tayari kwa kuvunwa kwa kufanya biashara..

Wanaume watatu wamesimama pembeni na wanawake watatu wanaouvuna viazi na kupakia kwenye ndoo, tayari kwa kufanya biashara. Eneo hilo limezungukwa na miti.

Wakulima wengi wamekaa chini wamevuna karanga, wakiwa wanachambua na kupakia, kwenye magunia yaliyopangiliwa vizuri kwaajili ya kufanya biashara.

Mkulima amevaa nguo ya kazi, yuko kwenye shamba la tikiti, amevuna matikiti maji mengi na kuyakusanya sehemu moja kwa ajili ya kuyauza na kufanya biashara.

Wakulima wanne waliovaa mavazi maalumu wakiwa wanavuna mazao na kuyapanga vizuri kwenye matrei yenye rangi ya njano kwaajili ya kufanya biashara. Eneo hilo limezungukwa na mimea mbalimbali.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa cha umwagiliaji, chenye bomba nyingi za maji zinazotumika katika kumwagilia. Mazao yamepandwa kwa mstari ,kuna mkulima akiwa anakagua lakini pia kuna milima pamoja na miti mingi.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa. Ambapo mazao yamepandwa ndani ya hema linalozuia wadudu hatari. Yamepangiliwa vizuri kwenye mifuko, yenye rangi nyeupe, ndani kuna watu, wakiwa wanakagua mimea hiyo.

Wakulima wengi wamevuna maparachichi na kuyapanga vizuri kwenye matrei yenye rangi ya bluu tayari kwa kupeleka sokoni kwa ajili ya kufanya biashara. Eneo hilo limezungukwa na miti mingi.

Kilimo cha teknologia ya kisasa cha zao la nyanya zilizopandwa kwa mstari kwenye viroba vilivyowekwa udongo na zimetoa matunda yaliyokomaa tayari kwa kuvunwa.

Wanaume wawili wapo shambani wakiwa wameshika zao la nyanya lililolimwa kisasa kwa mstari, chini kuna bomba nyingi zenye rangi nyeusi zina maji zinazotumika katika umwagiliaji.

Wakulima wawili wakiwa shambani wamepanda mazao yao kwa kisasa, kwani viroba vimejazwa michanga na mboga zimepandwa kwenye hivyo viroba na zimestawi vizuri.

Shamba kubwa lililolimwa kwa matuta. Mazao yamepandwa kwa mstari. Kuna bomba nyingi zenye maji zinazotumika kumwagilia. Eneo hilo limezungukwa na uzio wa senyenge, pamoja na miti na vichaka.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa huku mazao yamepandwa kwenye madishi yenye rangi nyeusi, na kuwekewa udongo na yameota pemebeni kuna ukuta.

Migomba mingi imepandwa na imestawi vuzuri kwenye shamba na tayari imetoa ndizi kwaajili ya chakula au biashara, eneo hilo lina nyasi fupi.

Mashine ya teknolojia ya kisasa yenye rangi nyekundu ipo inalima shamba kwa ajili ya kupanda mazao, pembeni kuna ukuta uliotengenezwa kwa mbao.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa kinachotumia trekta, liko shambani lina rangi ya bluu kuna mwanaume mmoja akiwa analima, eneo hilo limezungukwa na mimea mbalimbali.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa, ambapo trekta zipo kwenye shamba ambalo halijalimwa, lina nyasi; kuna muinuko kiasi. Anga likiwa la bluu na mawingu meupe.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa cha kutumia mashine, ni cha umwagiliaji, mazao yamepandwa sehemu maalumu na yameota kupitia uwazi ulioachwa.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa kinachotumia mashine, kilichopandwa na kustawi vizuri kwa mstari. Kimewekwa ndani ya hema linalozuia wadudu waharibifu.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa, kinachotumia mashine. Kuna trekta yenye rangi nyekundu ikiwa inafyeka nyasi. Kuna bendera nyekundu na nyeupe, kuna trekta lingine lenye rangi ya bluu, kuna gari lenye rangi nyeusi pamoja na watu wengi na miti.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa cha umwagiliaji kinachotumia mashine, ambapo mimea imepandwa kwa mstari na imestawi vizuri.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa kinachotumia mashine cha zao la nyanya lililopandwa kwa mstari na limestawi vizuri, kuna bomba zinazoingiza maji zinazotumika katika umwagiliaji, kuna mwanaume mmoja anafunga mmea ili usianguke.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa, kinachotumia mashine aina ya trekta yenye rangi nyekundu, ndani yake kuna kuna mtu akiwa analima shamba, pembeni kuna majani. Kuna eneo kubwa la wazi lenye nyasi nyingi, pamoja na mwinuko kiasi.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa kinachotumia mashine, kuna mwanaume mmoja akiwa ameshika trekta ndogo yenye rangi nyekundu akiwa analima mazao yaliyopandwa vizuri kwa mstari na yamestawi vizuri.

Mashine ya teknolojia ya kisasa, aina ya trekta, ikiwa inalima shamba, imezungukwa na mazao mengi kuna watu wawili.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa kinachotumia mashine ambapo mazao yamepandwa na yamestawi vizuri, kuna bomba nyingi zenye maji zinazotumika katika umwagiliaji.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa kimepandwa kwenye madishi meupe kwa mstari na kimestawi vizuri, kina bomba za umwagiliaji.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa, cha umwagiliaji kinachotumia mashine, kina bomba nyingi zenye maji, zinazotumika kumwagilia mimea hiyo iliyostawi.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa cha kutumia mashine, ambapo mazao yamepandwa na kustawi kwenye vifaa maalumu. Eneo hilo lina bomba zenye maji yanayotumika katika umwagiliaji.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa kinachotumia mashine. Kuna trekta yenye rangi nyekundu, ndani kuna mtu akiwa anaitumia kulimia shamba. Eneo hilo limezungukwa na miti mirefu.

Mabwawa maalumu yenye maji yaliyotengenezwa kwa mbao pamoja na miti kwa ajili ya kufugia, kuna samaki wengi waliokomaa tayari kwa kitoweo.

Bwawa kubwa lenye vyumba vingi vingi vyenye maji mengi vya kufugia samaki. eneo hilo limezungukwa na miti mirefu, anga likiwa la bluu lenye mawingu meupe.

Mazao ya chakula kama mahindi na maharage yamewekwa kwenye mifuko yenye rangi nyeupe na kupangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja. Kuna vikombe vya kupimia pamoja na mzani.

Mandhari nzuri ya kuvutia, yenye msitu mkubwa, kuna mto unaotiririsha maji machafu, kuna daraja linalotumiwa na watembea kwa miguu.

Mtaalamu wa kuhifadhi misitu akiwa kwenye eneo lenye miti mingi midogo iliyopandikizwa kwenye viriba, akiwa na watu wanaohitaji bidhaa hizo. Pembeni yao kuna nyuma pamoja na uzio wa senyenge.

Msitu mkubwa wenye mti iliyokaribiana na kushikana pamoja na vichaka, katikati kuna mto mkubwa unaotiririsha maji machafu.

Mandhari nzuri ya asili ya kuvutia, yenye mto wenye maji kidogo yaliyokauka na mawe mengi, kuna vichaka na miti mingi inayozunguka eneo hilo.

Mwanamke mmoja amechuchumaa amevaa fulana yenye rangi ya bluu pamoja na suruali, kofia nyeupe na glavu mkononi, anahusika na utunzaji wa misitu; ameshika mti mkononi amezungukwa na mimea mbalimbali.

Msitu mkubwa wenye miti mingi na nyasi nyingi, una daraja lililotengenezwa Kwa miti, chini kuna mto unaotiririsha maji, kuna njia ya watembea kwa miguu.

Mtaalamu wa kutunza misitu, akiwa amesimama katikati ya miti midogo iliyopandwa na kupangwa kwa mstari, ameshika mti uliopandikizwa kwenye hiriba.

Wataalamu wa utunzaji wa misitu, wakiwa ndani ya hema lenye miti midogo iliyopandikizwa kwenye viriba, wakiwa wanamwagilia maji na mwingine akiwa anampa mwanamke miti.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa ambapo mazao yamepandwa kwenye bomba ndefu zilizopangwa kwa mstari, zenye uwazi, na yamesitawi vizuri. Hayahitaji udongo, bali maji yaliyochanganywa na kemikali, pamoja na virutubisho vinavyohitajika wakati wa ukuaji wa mmea.

Kilimo cha teknologia ya kisasa, ambapo mazao yamepandwa kwenye bomba zenye uwazi na yamestawi vizuri, akihitaji udongo, bali maji yaliyochanganywa na kemikali pamoja na virutubisho vinavyohitajika wakati wa ukuaji, kipo ndani ya hema linalotumika kuzuia wadudu waharibifu.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa, ambapo mazao yamepandwa kwenye bomba na yamestawi vizuri, akihitaji udongo bali maji yaliyochanganywa na kemikali pamoja na virutubisho vinavyohitajika wakati wa ukuaji.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa ambapo mimea imepandwa kwenye bomba zenye uwazi nyeupe na kuwekwa juu ya mbao. Hakihitaji udongo bali kinahitaji maji yaliyochanganyikana na kemikali pamoja na virutubisho vinavyohitajika wakati wa ukuaji wa mmea.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa. Mimea imepandwa kwenye madishi meupe na imestawi. Kuna mwanamke mmoja akiwa anakagua zao hilo, limezungukwa na bomba nyingi zenye maji yanayo hitajika wakati wa ukuaji.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa ambacho, mazao yamepandwa kwenye dishi na kuwekwa kwenye bomba. Hakihitaji udongo bali, maji yaliyo changanywa na kemikali pamoja na virutubisho mbalimbali vinavyohitajika wakati wa ukuaji wa mimea.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa, kilichopandwa kwenye bomba zilizowekwa juu ya mbao, hakihitaji udongo, bali maji pamoja na virutubisho vinavyohitajika kwa ajili ya ukuwaji wa mmea.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa, ambapo mazao yamepandwa kwenye dishi na kuwekwa kwenye bomba ndefu zenye uwazi. Hakihitaji udongo, bali maji yaliyochanganywa na kemikali pamoja na virutubisho mbalimbali vinavyohitajika wakati wa ukuaji wa mmea.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa ambapo mazao yamepandwa kwenye bomba zenye uwazi na yamestawi, kimewekwa nje kidogo ya ukuta chini kuna ndoo yenye bomba zinazosafirisha maji yaliyochanganywa na kemikali pamoja na virutubisho vinavyohitajika wakati wa ukuaji.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa, ambapo mazao yamepandwa kwenye madishi meupe yenye uwazi, huku mimea ikiwa imestawi vizuri, madishi hayo yamewekwa juu ya makreti yenye rangi nyekundu, hakihitaji udongo, bali maji yaliyochanganywa na kemikali kwa ajili ya ukuaji wa mmea.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa ambapo mazao yamepandwa kwenye madishi na kuwekwa kwenye bomba zenye uwazi, kilimo hichi hakiitaji udongo bali maji yaliyochanganywa na kemikali pamoja na virutubisho vinavyohitajika wakati wa ukuaji wa mmea.

Sehemu iliyoandaliwa kwa ajili ya kuweka kilimo cha teknolojia ya kisasa, ambacho hakitumii udongo bali kinatumia virutubisho vilivyochanganywa na kemikali wakati wa ukuaji wa mmea.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa, ambapo mimea imepandwa kwenye madishi yenye matobo, mizizi ikiwa imechomoza kwa kufata maji yenye mchanganyiko wa kemikali pamoja na virutubisho vinavyoitajika wakati wa ukuaji wa mmea.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa, ambacho mazao yamepandwa kwenye madishi yaliyowekwa kwenye bomba na yamestawi vizuri, hakihitaji udongo mwingi bali maji yanayochanganyikwa na virutubisho pamoja na kemikali zinazohusika katika ukuaji wa mimea.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa, ambapo mimea imepandwa kwa mstari na imestawi kwa kufuata miti iliyotumika kutengeneza banda linalozuia wadudu waharibifu.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa cha umwagiliaji, ambapo mazao yamepandwa kwenye bomba zenye maji. Chini kuna mashine. Pembeni kuna ukuta wa nyumba, wenye rangi nyeusi na nyeupe.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa, ambapo mazao yamepandwa kwenye dishi na yamestawi, hakihitaji udongo, bali maji yaliyochanganywa na kemikali pamoja na virutubisho vinavyohitajika wakati wa ukuaji wa mmea.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa, kilichopandwa kwenye vifaa maalumu vyenye uwazi, na mimea imeota kupitia sehemu hiyo. Kuna watu wawili wakiwa wanaendelea kupanda mazao tofautitofauti yaliyowekwa ndani ya hema kwa ajili ya kuzuia wadudu waharibifu.

Kilimo cha tekinoljia ya kisasa ambapo mazao yamepandwa kwenye bomba ndefu zenye rangi ya bluu bahari na yamestawi vizuri, akihitaji udongo mwingi bali maji yaliyochanganyikana na kemikali kwaajili ya ukuaji wa mmea kimewekwa ndani ya hema lililotengenezwa kwa miti.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa, ambapo mazao yamepandwa kwenye madishi na kuwekwa juu ya pipa, hakihitaji udongo bali maji yaliyochanganywa na kemikali pamoja na virutubisho vinavohitajika wakati wa ukuaji. Pembeni kuna majani yaliyochanganyikana na nyasi pamoja na vichaka.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa cha mazao mbalimbali yaliyopandwa kwenye madishi yenye rangi nyeusi, na kupangiliwa vizuri, hakihitaji udongo, kinahitaji maji yaliyochanganywa na kemikali pamoja na virutubisho mbalimbali, vinavyohitajika wakati wa ukuaji.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa cha umwagiliaji, kinachotumia mashine cha zao la chai, kuna mwinuko kidogo pamoja na mabonde na miti mingi sana kuzunguka eneo hilo.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa cha migomba iliyopandwa kwa mstari na imestawi vizuri. Imetoa ndizi ambayo hutumika kama chakula pamoja na zao la biashara.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa cha kiwanda, ambapo mazao yamepandwa kwenye matuta na kwa mstari yamestawi vizuri.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha Cha kufugia kuku , kina vifaa vya kuwekea chakula, maji na sehemu ya kutagia mayai .

Kilimo cha teknolojia ya kisasa cha umwagiliaji, ambapo mazao yamepandwa kwa mstari na yamestawi. Kuna watu wakiwa wanapalilia. Eneo hilo limezungukwa na miti mingi.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa cha umwagiliaji, ambapo mazao ya biashara yamepandwa kwenye matuta, na kwa mstari na yamestawi vizuri, eneo hilo lina nguzo, miti, na vichaka.

Kiwanda kikubwa, chenye mwanga wa kutosha, ndani kuna watu wengi sana waliovaa mavazi maalumu, kinachotumika kusindika bidhaa mbalimbali kwa ajili ya matumizi tofauti tofauti.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa ambapo mazao yamepandwa shambani tofautitofauti. Kuna mkulima akiwa amesimama amevaa buti pamoja na koti; kuna miti.

Kilimo cha teknolojia chakisasa cha kiwanda ambapo mazao yamepandikizwa kwenye viriba na kupangwa kwa mstari, kuna makreti mawili yenye rangi nyekundu, kuna wanawake wawili wameinama mmoja amevaa glovu mkononi.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa cha zao la kabichi, zilizopandwa kwenye matuta na kwa mstari, zimestawi vizuri. Eneo hilo limezungukwa na mti mingi mirefu.

Vitunguu vingi vimekusanywa pamoja sehemu ya wazi, huku kunamtu mmoja akiwa anachota na kuvipakia kwenye magunia kwa ajili ya kufanya biashara.

Kilimo cha teknologia ya kisasa cha kiwanda, ambapo zao la nyanya limepandwa na limestawi limekomaa tayari kwa kuvuna limezungukwa na uzio wa senyenge.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa, ambapo mazao yamepandwa kwa mstari ndani ya shamba, kuna mwanamke mmoja amevaa kitambaa cheupe na nguo nyeupe na buluu, akiwa anavuna kahawa zilizokomaa kwa ajili ya kuuza.

Kilimo cha teknolojia cha kisasa cha zao la nyanya zikiwa zimepandwa katika matuta, zimekomaa tayari kwa kuvunwa tayari kwa biashara.

Kiwanda kikubwa chenye mwanga wa kutosha kina watu wengi ambacho huchakata mazao mbalimbali kutoka shambani.

Chumba chenye mwanga wa kutosha chenye kilimo cha teknolojia ya kisasa, ambapo mifuko yenye vitu imening’inizwa; pembeni umeota uyoga.

Kilimo cha kisasa, ndani ya shamba kuna trekta ikiwa inavuna mazao, kuna mtu mmoja amesimama amevaa fulana nyeupe, eneo hilo limezungukwa na miti.

Vitunguu vingi vimevunwa kutoka kwenye shamba la kisasa na kukusanywa sehemu moja. kuna mwanaume mmoja amesimama tayari kwa kufanya biashara sokoni.

Kiwanda kikubwa cha kufugia mifugo. Kuna ng'ombe wengi wenye mabaka meupe na meusi, kila mmoja akiwa na chumba chake, akiwa anakula chakula.

Mkulima amevuna zao la vitunguu kutoka shambani, amevirundika sehemu moja kwa ajili ya kufanya biashara. Eneo hilo lina miti mirefu.

Kiwanda kikubwa cha kufugia mifugo huku ng'ombe wengi wenye rangi nyeupe na nyeusi wakiwa wametoa kichwa nje wanakula chakula.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa kinachotumia mashine, ambapo mazao yamepandwa kwenye hema kwa ajili ya kuzuia wadudu waharibifu. Eneo hilo limezungukwa na nyasi pamoja na miti mingi, lakini pia kuna mnara.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa, cha mazao yaliyopandwa kwenye matuta kwa mstari, kina bomba zenye maji, zilizopita juu ya kila tuta. Zinazotumika katika umwagiliaji.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa, Mazao yakiwa yamepandwa kwa mstari, kuna bomba nyingi za maji, zilizolazwa zinazotumika katika umwagiliaji. Eneo hilo limezungukwa na vichaka pamoja na miti mingi mirefu.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa cha umwagiliaji, huku mazao yamepandwa kwenye matuta na kwa kuachiana nafasi, katikati zimepita bomba nyingi zenye maji yanayotumika katika umwagiliaji.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa, ambapo mazao yamepandwa kwenye tuta, kwa mistari mitatu, na yamestawi vizuri. Chini kuna bomba zenye maji, zinazotumika katika umwagiliaji, Pembeni kuna miti.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa cha umwagiliaji. Huku mbegu zikiwa zimepandwa kwa mstari, juu yake kumepita bomba ndefu, zenye maji zinazotumika katika umwagiliaji. Eneo hilo limezungukwa na nyasi.

kilimo cha teknolojia ya kisasa cha umwagiliaji, ambapo shamba limelimwa vizuri kwa kilimo cha matuta, kuna bomba ndefu yenye matobo, inayomwaga maji.

Kilimo cha kisasa, ambapo mazao yamepandwa kwenye matuta, katikati kuna maji na yamestawi vizuri, pembeni kuna nyasi nyingi.

Mandhari nzuri ya asili ya kuvutia yenye barabara ndefu yenye kona, imezungukwa na vichaka pamoja na miti mingi. Hali ya anga ikiwa ni ya bluu pamoja na mawingu meupe yaliyoachanaachana.

Mandhari nzuri ya asili ya kuvutia yenye barabara ya vumbi, pembeni kuna majani makavu pamoja na miti mirefu, mbele kuna miamba, juu kuna wingu la bluu.

Mandhari nzuri ya asili ya kuvutia yenye mabonde pamoja na milima, yenye maumbo tofauti tofauti yenye miti na vichaka vingi, anga ikiwa na mawingu ya bluu na meupe.

Mandhari nzuri ya asili yakuvutia, ina miti mingi midogo pamoja na mawe mengi yaliyobebana. Sehemu hiyo kuna maji mengi sana.

Mandhari nzuri ya asili ya kuvutia yenye eneo lenye nyasi nyingi miti pamoja na vichaka ikiwa na muinuko kiasi.

Mandhari nzuri ya kuvutia yenye eneo kubwa la wazi lenye nyasi, kuna muinuko kidogo, kuna miti miwili mirefu, hali ya anga ikiwa ni ya bluu.

Madhari nzuri ya asili ya kuvutia yenye mabonde vichaka na nyasi, yenye milima yenye maumbo tofauti tofauti yenye miti mingi jua likiwa linawaka.

Mandhari nzuri ya asili ya kuvutia yenye mto mrefu uliopiga kona ukisafirisha maji. Kuna miti mingi na misitu iliyokaribiana sana.

Mandhari nzuri ya kuvutia yenye maporomoko, katikati kuna njia. Kuna watu wanne wakiwa wanatembea. Eneo hilo limezungukwa na miti pamoja na nyasi.

Mandhari nzuri ya kuvutia yenye miti mingi pamoja na ziwa lenye maji mengi. Eneo hilo limezungukwa na milima yenye maumbo tofautitofauti.

Mandhari nzuri ya asili ya kuvutia yenye mabonde pamoja na milima yenye maumbo tofautitofauti, ina majani mengi miti pamoja na vichaka vingi sana hali ya anga ikiwa ni ya bluu na wingu jeupe.

Mandhari nzuri ya asili ya kuvutia, yenye maji mengi, pembeni kuna mitumbwi ambayo hutumika katika kuvuka au kuvua samaki.

Mandhari nzuri ya asili ya kuvutia, ina mto mkubwa wenye majI mengi. Ina daraja ambalo watu hutumia kuvuka kwenda ng'ambo, ina mabonde pamoja na milima yenye maumbo tofautitofauti.

Mandhari nzuri ya asili ya kuvutia, kuna sehemu kavu yenye miti mifupi pamoja na vichaka, kuna milima yenye maumbo tofauti tofauti yenye mawe pamoja na miti mingi, anga likiwa la bluu pamoja na mawingu meupe.

Mandhari nzuri ya asili yenye nyasi nyingi kavu na miti mingi mirefu, kwa mbali kuna milima yenye maumbo tofautitofauti, hali ya anga ikiwa na wingu jeusi.

Mandhari nzuri ya asili ya kuvutia yenye mto mkubwa wenye maji. Eneo hilo lina miti mingi pamoja na banda. Jua likiwa linachomoza kwa mbali.

Mandhari nzuri ya asili yenye wanyama wasio wa kufugwa kama twiga, ina miti mingi pamoja na nyasi ambazo hutumika kama chakula, imezungukwa na makazi ya watu.

Mandhari nzuri ya kuvutia ya asili, yenye miti mingi mirefu, vichaka pamoja na nyasi ndefu. Kwa mbali unaonekana mlima mrefu, anga likiwa na rangi ya bluu.

Mandhari ya asili yenye mabonde na milima yenye maumbo tofauti tofauti, kuna miti, nyasi na vichaka, kuna nyumba za watu, hali ya anga ikiwa ni ya bluu ina mawingu meupe.

Mandhari nzuri ya asili yakuvutia inamawe makubwa yaliyobebana, sehemu iyo kuna nyasi fupi fupi hali ya anga ikiwa na wingu la bluu na jeupe.

Madhari nzuri ya halisi ya kuvutia ikiwa na nyasi kavu, inamabonde pamoja na milima yenye maumbo tofauti tofauti ikiwa na vichaka pamoja na miti mingi.

Mandhari nzuri ya asili, ya kuvutia yenye miti na vichaka vingi, ina mabonde pamoja na miinuko yenye maumbo tofautitofauti katikati kuna njia.

Mandhari nzuri ya asili ya kuvutia yenye mto wenye kona unaotiririsha maji mengi, umezungukwa na vichaka pamoja na miti mingi.

Mandhari nzuri ya asili na inavutia ina ziwa lenye maji mengi, misitu iliyozunguka eneo hilo pamoja na milima yenye maumbo tofauti tofauti.

Mandhari nzuri ya asili ya kuvutia yenye miti mingi iliyokaribiana na vichaka pamoja na nyasi. Kuna mawe yaliyokusanywa na kupangwa kwa mstari hali ya anga ikiwa ni mawingu meupe, bluu yaliyochanganyikana na kijivu.

Mandhari nzuri ya asili ya kuvutia ina barabara ndefu ya vumbi, ina miti pamoja na misitu, ina milima yenye maumbo tofautitofauti.

Mandhari nzuri ya asili ya kuvutia, yenye majani mengi, na miti iliyo achana achana. Hali ya wingu ikiwa ni la kijivu.

Wataalamu wa ufugaji wa nyuki, wakiwa wamevaa mavazi maalumu yenye rangi nyeupe, buti nyeupe pamoja na glovu, wakiwa wanalina asali. Kuna nyuki pamoja na mizinga iliyo tengwnezwa kwa mbao.

Banda la kufugia mifugo kama mbuzi, limetengenezwa kwa kutumia mbao. Wanyama hao wamewekewa chakula na wapo wanakula.

Banda la kufugia mifugo, limetengenezwa kwa kutumia mbao na miti. Likiwa na sehemu ya kuwekea chakula, kuna mbuzi watano; wawili wakiwa wanakula na wengine wamesimama.

Wafugaji wa nyuki, wakiwa wamevaa mavazi yenye rangi nyeupe na wameukinga uso, wakiwa wanarina asali kwenye mizinga mingi iliyopangiliwa vizuri, kwa ajili ya kufugia nyuki. Eneo hilo lina miti mingi na vichaka.

Mwanaume mmoja aliyevaa flana nyeusi akiwa anachunga mbuzi wapo wanakula majani, amemshika mmoja akiwa anampa dawa. pembeni kuna shamba la mahindi.

Ufugaji wa wanyama aina ya mbuzi wakiwa wanakula majani wengine wanavuka barabara ya vumbi, eneo hilo limezungukwa na miti mingi mirefu pamoja na watu wanaochunga mifugo hiyo.

Ufugaji wa kisasa unaofanyika katika eneo la wazi lenye nyasi fupi, kuna mbuzi dume amesimama amenona, anarangi nyeupe, pembe ndefu na masiki yaliyo lala.

Mwanaume mmoja akiwa anafuga bata wenye rangi nyeupe, yupo ndani ya banda akiwa anawapa chakula.

Banda kubwa lenye mwanga wa kutosha, lililotengenezwa kwa kutumia mabati na miti la kufugia kuku wa mayai, ndani kuna watu wawili wamesimama kuna vyombo vya kuwekea chakula pamoja na maji.

Chumba kikubwa, chenye mwanga wa kutosha, cha kufugia kuku wa mayai, wamekusanyika wakiwa wanakula chakula kwenye kifaa maalumu, pia kuna sehemu ya kunywa maji.

Ufugajii wa kisasa wa ndege aina ya bata wenye rangi tofauti tofauti wakiwa waliokusanyika sehemu moja wakiwa wanakula chakula nje kidogo ya banda.

Mwanaume mmoja amesimama akiwa ametumia mti kunyanyua kiroba amevaa mavazi maalumu. Anafuga bata wengi wenye rangi nyeupe, wakiwa kwenye banda kubwa lililotengenezwa kwa kutumia miti.

Chombo kikubwa chenye mwanga wa kutosha, cha kufugia kuku, wapo kwenye banda wengine wako chini, katikati, na juu, wana rangi nyeupe kuna sehemu ya kuwekea chakula pamoja na maji.

Kilimo cha mbegu kilichopandwa kwa matuta na zimepandwa kwa mstari, kuna bomba jingi zenye rangi nyeusi za maji zinazotumika katika umwagiliaji.

Kilimo cha tekinolojia ya kisasa cha mbegu zilizopandikizwa kwenye udongo kwa mstari na zimestawi vizuri, eneo hilo kuna bomba zilizopitishwa chini zenye maji zinazotumika katika umwagiliaji.

Mbegu za zao la mahindi, zilizomwagwa kwenye turubai na nyingine zimewekwa kwenye viroba vilivyofunguliwa, kwa ajili ya mauzo, zimepangiliwa vizuri na zinavutia wateja.

Mbegu za mazao mbalimbali kama; mahindi, maharagwe, zimewekwa kwenye madishi na kupangiliwa vizuri sehemu ya wazi yenye mwanga wa kutosha na zinavutia wateja.

Mbegu za mazo tofauti tofauti kama; mahindi, maharage, na karanga zime wekwa kwenye madishi na kupangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja.

Mbegu za kilimo kama nyanya, matango, maboga, vitunguu, karoti, tikiti maji, bamia na mchicha zimepangiliwa vizuri kwenye vifungashio na zinavutia wateja.

Mbegu za zao la mchicha, zimefungwa kwenye kifungashio maalumu, na kuhifadhiwa vizuri, kina rangi ya njano pamoja na kijani.

Mbegu za mazao mbalimbali kama bamia, pilipili, pilipili hoho, zimefungwa vizuri kwenye vifungashio na kupangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja.

Kilimo cha tekinolojia ya kisasa cha mbegu, zilizopandwa na kustawi vizuri, zimewekwa ndani ya hema linalozuia wadudu waharibifu, chini kuna bomba nyingi zilizolazwa za maji, zinazotumika katika umwagiliaji.

Mbegu za mazao mbalimbali zilizofungwa kwenye vifungashio maalumu vyenye rangi nyeupe na kuning'inizwa vizuri kwa kuvutia wateja.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa cha mbegu, zilizopandikizwa vizuri, kwenye vitalu vyenye udongo mweusi, na zimestawi vizuri.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa cha mbegu, kilichopandwa kwa mstari kwenye vitalu vilivyowekewa udongo, tayari zimeota na kupandikizwa sehemu.

Mbegu za mazao, zimefungwa vizuri kwenye kifungashio maalumu chenye rangi ya kijani, njano, na nyekundu pamoja na nyeupe zimepangiliwa vizuri na zinavutia wateja.

Kilimo cha kisasa cha mbegu, zilizopandwa kwa mstari kwenye shamba na zimestawi, chini kumepitishwa bomba nyeusi ndefu zenye maji, zinazotumika katika umwagiliaji.

Mbegu za mazao tofauti tofauti kama maharage na mahindi, zimewekwa kwenye mifuko yenye rangi nyeupe na kupangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja.

Kilimo cha teknolojia ya kisasa cha zao la mbegu zilizopandikizwa kwenye madishi yenye udongo, na zimeota vizuri, zimewekwa sehemu maalumu pembeni ya jengo.

Banda ililotengenezwa kwa kutumia mbao. Juu kuna mbwa mwenye rangi nyeusi akiwa ameachama, chini kuna vyombo vya kuwekea chakula, pembeni kuna maua pamezungukwa na ukuta pamoja na miti.

Kibanda cha mifugo kilichotengenezwa kwa kutumia mbao kimeezekwa vizuri kina mlango pamoja na dirisha lenye wavu, juu kuna nyaya za umeme, miti pamoja na mbao nyingi kwa pembeni.

Wanyama wengi wasio wa kufugwa kama, tembo ambao wanatembea barabarani na wengine wapo wanakunywa maji kwenye ziwa kubwa, pembeni kuna gari limesimama la watalii.

Wanyama wasio wa kufuga kama twiga wapo sehemu ya wazi ya kidongo chekundu wamesimama, eneo hilo lina nyasi vichaka vifupi vifupi pamoja na miti mirefu.

Mnyama asiye wa kufugwa twiga, ametoa ulimi nje ya kamba, eneo hilo lina jua, miti mirefu, nyasi fupi pamoja na vichaka. Kwa ajili ya chakula cha wanyama.

Ndege asiye wakufugwa anavutia anamdomo mrefu uliojikunja, ana manyoya yenye rangi nyeupe ila kichwani kuna yenye rangi nyeusi.

Wanyama wasio wakufugwa, twiga watatu wametoa kichwa nje ya uzio, wakiwa wanalishwa chakula na watalii, wengine wanapiga picha. Pembeni kuna dishi lenye rangi ya bluu lina maji.